Hapa tunapata mandhari ya soko au duka la mitindo lililopangwa kwa umahiri vikapu mikoba na aina mbalimbali. Skafu za rangi zilizochorwa kwa miundo ya almasi na vito kama herini na mikufu vyote vimepangwa kwa safu safi kwenye rafu nyeupe. Rangi za skafu kama kahawia, machungwa, buluu na nyeupe zinatoa hisia za tamaduni na ubunifu wa kisasa. Vito vimewekwa kwenye vikausha vilivyotengenezwa kwa urembo vikionyesha ladha ya kupendeza.

Manekani amesimama katikati ya begi na vito vya kuvutia. Amevalia kofia nyekundu , sholi yenye madoa ya twiga na miwani mikubwa. Vito vimepangwa kwenye boksi jekundu, begi rangi nyeusi , dhahabu, zambarau na nyekundu zikiwa na mwonekano wa kipekee. Mandhari inasisistiza ladha ya mitindo na urembo wa kisasa.

Duka la nguo limepambwa kwa rangi angavu na manikini yamevalishwa mavazi ya kuvutia kama konjwa la manjano, gauni refu ya michoro ya kijivu na suruali nyeusi na shati la kinjano. Kulia kuna dirisha kubwa linaloonyesha watu wakipita nje kwenye mtaa wa biashara huku ndani kukiwa na mpangilio safi wa nguo zilizoning'inizwa kwenye rafu zenye rangi mseto kijani tambarao ya rangi ya chungwa na nyinginezo.

Duka hili lina mchanganyiko wa mitindo ya kisasa na ya rasmi kutokana na masharti yenye muundo wa kipekee, viatu vya ngozi vilivyopangwa kwenye rafu ya ngazi hadi kwenye mikanda ya kisasa na mabegi yaliyo kwenye meza ya pembeni manikini yaliyovalisha kwa mahire yanawakaribisha wateja na kuwaonyesha ladhaa ya mavazi yanayopatikana wazi wa kushughulikia malipo kwa njia na visa vya mastercard pia unaonyesha tayari wa kisasa na kuikwenda na wateja wa kila aina.

Manekani amevalishwa shungi yenye mchiririzi na kofia ya majani huku mapambo ya vitu yakining'inia kwenye standi nyeusi. Katikati kuna pochi ya rangi ya chungwa, vitamba vya rangi ya manjano, nyeupe na machungwa vikiwa kwenye rafu chini yakipa duka mandhari na ya mtindo wa kipekee na nadhifu.

Tishati ya rangi nyeusi iliyobebwa na mandhari ya kisasa inaonekana sanaa ya albamu ya pink floyd iitwayo the world ikijumuisha picha ya uso unaopiga kelele na maandishi ya kipekee ya pink floyd na the world .

Rafu zimejaa mashati, suruali, suti, na viatu vilivyopangwa kwa ustadi, huku boksi za viatu zikionekana juu ya meza ya kati zikiwa na vitabu na vikokotoo. Mpangilio unaashiria duka la nguo na viatu vilivyoandikwa kwa huduma bora na uzoefu wa kibiashara. Mandhari hiyo ni mfano wa ufanisi wa muundo unaovutia wateja.

Mifuko ya mgongoni ya rangi mbalimbali zimeshikwa juu ya rafu huku fulana zenye rangi tofauti zikiwa zimetundikwa chini yake. Bei zimeandikwa wazi zikionyesha mazingira ya biashara ya rejareja enye mpangilio mzuri na urahisi wa kuchagua bidhaa.

Mavazi ya watoto yamepangwa kwenye rafu na mabango ya viatu na mapambo ya nywele vikiwa pembeni. Rangi na mitindo tofauti huonyesha fursa ya mavazi ya kisasa kwa watoto katika duka la nguo. Hali inaonyesha mpangilio wa kibiashara unaolenga wateja wa familia.

Rafu za nguo zenye rangi na mitindo tafauti zimepangwa vizuri huku mannequins zikivaa mavazi ya kuvutia kama sweta cheupe na vazi la kungaa. Maandari enye mwanga mzuri inaonyesha duka la kisasa lililo jaa chaguo nyingi kwa wateja wa mitindo.

Mannequin tatu zimevaa mavazi ya mitindo ya kawaida, fulana zenye maandishi, suruali, viatu na kofia, zikiwa nyuma ya dirisha la duka. Kuna mabango mekundu yanaonyesha bei za bidhaa. Ni mandhari ya mauzo ya nguo za vijana yenye mvuto wa kisasa.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu angavu, ndani ya duka la kisasa. Kuna manukato, saa, vipodozi, mikoba na vito vya dhamani. Mpangilio wa bidhaa na mwangaza wake huleta hali ya usafi na mpangilio mzuri kwa biashara.

Watu wawili wamesimama karibu na gari lililowazi moja akionyesha kwa kidole kuelekea upande wa gari akiwa na mazungumzo ya karibu yanawezesha ukanguzi mafunzo au majidiliano kuhusu gari hilo. Mazingira ni ya ndani enye mwangaza mzuri na dirisha kubwa yakidokeza eneo kama karakana ya kisasa shule ya uendeshaji au eneo la mafunzo ya kikundi.

Matairi mengi ya magari yamepangwa kwa mistari kila mmoja likiwa na muundo wa kuchanua unaonekana wazi. Mpangilio unaonyesha uzalishaji wa viwanda au maandalizi ya biashara ya matairi. Mandhari hii inasisitiza umuhimu wa teknolojia na usalama barabarani.

Suzuki nyeupe yenye namba ya usajili, KDH tisa tisa sufuri J,limeegeshwa barabarani kwenye lami safi ikielekea moja kwa moja kwenye kamera. Kwa nyuma kuna uoto wa kijani, miti, vichaka na jengo lenye rangi ya bluu likiwa ni mandhari ya eneo tulivu lakini lenye mwonekano wa nje.

Magari ya rangi tofauti yameegeshwa kwa mstari mmoja kwenye eneo la maegesho yakiwa yamepangwa kwa usawa kutoka nyuma. Mpangilio huu huonyesha utaratibu wa usafiri wa mjini na matumizi ya nafasi kwa ufanisi. Mandhari ni tulivu ikisisitiza mpangilio mzuri wa magari katika mazingira ya jiji.

Trela ya kupepea magari ya njano inasafirisha magari matano na vani mawili na magari matatu ikionyesha shughuli ya ugavi. Angaa ni safi kuna taa za barabarani na miti pamoja na majengo yanazungunga eneo hilo. Taswira inahusu minyororo na usafirishaji katika sekta ya magari.

Gari aina ya SUV ya rangi ya fedha limeegeshwa chini ya paa ya eneo ya maegesho ya ndani likiwa limewekwa mbele ya matairi ya safari za nje ya barabara. Sakafu ya eneo hilo ni ya zege na kuna mihimili ya dari inayohidhirisha muundo wa jengo. Dirisha za gari zime tintiwa na taa zake hazijawezeshwa. Kwa nyuma kuna gari nyingine inaonekana kwa sehemu tuuh.

Magari ya rangi na miundo tofauti yamepangwa ndani ya jengo la kisasa lenye mwanga wa asili na nafasi ya kutosha. Wateja wanashughulika na magari na mawakala wakionyesha mazingira ya kitaalamu ya biashara ya magari.

Gari za aina tofauti zimepangwa katika sehemu ya maonyesho ya mauzo zikiwa chini ya mwangaza wa madirisha makubwa. Watu wawili wanatembea ndani ya jengo hilo wakichunguza magari huku mazingira yakitoa hali ya biashara ya kisasa na utaratibu mzuri.

Gari aina ya Toyota; rangi nyeusi limeegeshwa karibu na magari mengine kama pickup na basi katika eneo lenye mabango na jengo jeupe kwa umbali. Uwazi wa anga na wa mazingira ya lami huleta taswira ya jiji au eneo la biashara lenye shughuli zake za usafiri.

Gari jeupe limeegeshwa barabarani karibu na miti likiwa na nambari ya usajili, KDC 735 S. Kuna mistari ya rangi nyuma. Dirisha la upande ni la kuteleza huku maandishi ya lugha ya kigeni yakionekana kwenye mlango wa nyuma.

Gari jeupe la volkswagen linaonekana likiwa limewashwa taa za mbele na za mchana likiwa limeegeshwa karibu na eneo lenye majani na majengo. Nembo ya volkswagen imetokeza vizuri katikati ya grili huku sticker ikiwa juu ya kioo che mbele.

Gari la rangi ya fedha aina ya toyota Markx limesimama kwenye eneo lililopigwa na lami nambari ya usajili ikiwa inaonekana. Nyuma kuna majengo yenye mabango yakionyesha mandhari ya biashara mjini.

Ndani ya gari kuna viti vya kijivu vyenye mikanda ya usalama na vitako vya kichwa vinavyo onekana kwa mbele hali ikiwa tulivu na safi. Kuna mkoba mwekundu mdogo ulio tupwa chini ya kiti cha mbele na nje ya dirisha kuna gari jingine la bluu na nyekundu lililo egeshwa karibu.

SUV imeegeshwa nani ya jengo la maonyesho ikiwa imepambwa kwa rangi nyeupe na vio vilivyitiwa tint . Mwonekano wake wa kisasa unaangazia uimara na mvuto wa kibiashara. Mwanga wa dari na madirisha makubwa kuongeza uzuri wa mandhari yakionyesha mazingira bora ya uwasilishaji wa magari.

Chanja cha biashara kimejaa vinyago na sanamu mbalimbali za mbao zenye ustadi wa hali ya juu. Katikati kuna sanamu kubwa ya kichwa cha mtu aliyevaa vipaza sauti ikiwa imezungukwa na vikombe na sanamu ndogondogo. Rafu za nyuma zimejaa vinywazo vya wanyama, uso wa binadamu na maumbo ya kitamaduni zikionyesha sanaa tajiri ya kienyeji au tamaduni mbalimbali.

Hapa tunaona mkusanyiko wa mboga na vikundo mbalimbali vikiwa vimepangwa kwa mvuto sokoni au kwenye duka la bidhaa safi. Rangi ni za kijani, nyekundu na urujuani zinazotoa mvuto wa lishe na afya na maelezo haya yanaangazia nguvu ya chakula safi cha asili katika maisha ya kila siku.

Soko la wazi linachemsha moto wa tamaduni na ubunifu. Meza nne zimejaa vifaa vya kauri kama bakuli, sahani, sanamu na vipambo vyenye rangi na umbo la kuvutia. Hizi seti zilizopangwa kwa umaridadi nazo zinatoa ladha ya uburudani na ustadi. Kwa nyuma kuna vibanda vilivyofunikwa kwa hema vikionyesha nguo, mikoba na bidhaa nyingine huku watu wakitembea na kushirikiana kwa furaha.

Soko hili la wazi limejaa biryani ubunifu za mikufu na za rangi tofauti tofauti vya shanga ya mpangilio WA kisanii kulea bidaa zaidi .Kwa umbali kuna vitambaa na bidhaa zingine huku wanunuzi wakijibizana na

Video za mikono na zilizojaa rangi zimetengenezwa kwa ustadi na hali ya juu zikiwa na maneno kama kenya na miundo ya pembe tatu mistari na mizunguko ya kuvutia. Rangi zake nyekundu kijani, nyeupe, nyeusi na njano zikiwasisha utambulisho wa kitamaduni huku baadhi zikihusisha makamba ya bahari kwa uzuri wa asili. Hii ni sanaa wa urembo na urithi ikionyesha ujuzi wa kisanii unaozingatia undani utambuzi wa eneo na ya jamii.

Vito vya mikono vinavyotengenezwa kwa shanga za rangi tofauti zinapangwa kwa wingi katika banda la soko. Kuna mikufu, vikuku na mapambo mengine ya kipekee. Mandhari ya eneo hili inaonyesha tamaduni za kiafrika na ustadi wa kisanii unaovutia wanunuzi sokoni.

Banda la maua barabarani limepambwa kwa rundo la maua aina mbalimbali kama waridi, karafuu na mengine yenye rangi angavu. Yamepangwa kwa ustadi ndani ya ndoo, bouquettes na makasha ya plastiki.

Viatu vya aina mbalimbali vimepangwa juu ya meza ya mbao kwenye banda la soko ambavyo vina rangi tofauti. Banda hili liko katikati ya soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wanapita na nguo nyingine zimewekwa kwenye mabanda jirani. Taswira hii inaonyesha ubunifu wa biashara ndogo ndogo na utofauti wa bidhaa katika maisha ya mtaa.

Hii ni mandhari ya kuvutia sana ya soko au maonyesho ya sanaa. Michoro na uchoraji mbalimbali vimejaa rangi angavu na mandhari ya kiutamaduni kuanzia picha za watu waliovaa mavazi ya kienyeji hadi taswira za wanyama kama simba na tembo na mazingira ya vijiji vya kiafrika.

Matunda na mboga mboga mbali kama vile ndizi, maembe, viazi na machungwa yamepangwa sokoni kwa kuvutia. Wauzaji na wateja wanaonekana waki changamana wakifurahia mazingira ya biashara yenye msongamano. Hii ni ishara ya uchangamfu wa masomo ya biashara yanayo wezesha lishe bora kwa uchumi wa kijiji.

Maandishi makubwa ya buluu yanakaribisha watu kwenye soko yakionyesha ushirikiano wa serikali kupitia wizara ya nishati na mipango ya Kenya. Watu wanazunguka na kufanya shughuli mbalimbali sokoni wakionyesha uhai wa biashara na uchumi wa jamii hiyo.

Matunda mbalimbali yamepangwa sokoni chini ya paa la batii; ndizi, nanasi, na paipai vikiwasubiri wanunuzi. Banda lililotengenezwa kwa mbao linaonyesha biashara hai ya mtaa, Watu wanashughulika kwa uchangamfu wakichangia uchumi wa kila siku.

Vifaa vya jadi vya Afrika vimepangwa kwa uzuri. Ukutani kuna barakoa, sanamu, vinyago na sanaa za kuchora zenye rangi na miundo tofauti. Uhalisia wa utamaduni na ubunifu wa jamii mbalimbali ,unaonekana wazi kupitia mipangilio na ubora wa kazi hizi za mikono.

Mandhari hii inaonyesha shughuli za kila siku sokoni. Watu wanapanga na kuuza nguo, baadhi wakitumia toroli kama jukwaa la kuonyesha bidhaa. Rangi angavu za nguo zilizoanikwa pamoja na harakati za watu wanaobadilishana bidhaa huleta hisia na uchangamkfu na urithi wa biashara ndogondogo.

Jengo refu lina rangi ya kahawia na belge likiwa na balcony zenye mlingoti wa kijani. Miziga mikubwa ya maji ipo juu ya paa na mijengo midogo mbele yake. Mandhari ni ya jua na anga safi ikionyesha maisha ya mtaa wa kisasa.

Jengo la kisasa lenye sakafu nyingi limejengwa kwa muundo wa kuvutia rangi nyeupe na manjano vikipambanuwa kuta zake, huku fremu nyeusi za madirisha na varanda vya vioo zikiongeza mvuto wa kisasa, vipande vya manjano vyenye umbo la mstatili zinatoa ubuhusu na ubunifu wa usanifu wa kisasa. Anga ni safi yenye mawingu machache ikiashiria mazingira ya jua tulivu na pembeni kuna mti ukiongeza uzuri wa kijani.

Jengo la makazi lina ghorofa kadhaa . Lina rangi ya kahawia nyepesi na balkoni zilizo na milango ya kuteleza. Kuna zima moto ukining'inia ukutani na daraja la ngazi linaelekea kwenye mlango wa kuingia. Hali ya anga ni ya jua na utulivu ikisisitiza mandhari ya mtaa wa kisasa.

Majengo ya mjini yamesimama chini ya anga ya buluu. Moja imechorwa na maandishi na mengine yana matangazo. Waya wa umeme na paa la bati linaonekana mbele yakionyesha mandhari ya biashara na makazi katika jiji. Mwonekano wa kisasa na shunguli za kila siku za mjini zinavyoonekana dhairi.

Nyumba ya ghorofa mbili yenye rangi ya nyeupe kahawia ikona balkoni, lango la chuma na eneo la nje lenye mitaro ya kupitisha maji. Nguo zinaning'inizwa kwenye kamba ya kupauka na maandishi mekundu na ya nambari ya simu yanaonekana ukutani. Maandhari hii inasisitiza maisha ya familia katika mta wa makazi ya kawaida.

Nyumba yenye paa la kahawia na dirisha la pembetatu imezungukwa na ukuta wa mawe na mimea kando yake, ikiwa mbele ya makazi mengine. Anga ya mawingu na ardhi kavu huleta hisia na utulivu wa kijijini au eneo la makazi ya kawaida. Sahani ya setiliti na ukumbi wenye uzio vinaonyesha matumizi ya kisasa katika mazingira ya kisasa.

Karanga za aina mbalimbali zimepangwa kwa usafi kwenye vyombo vya uwazi vikisubiri wateja. Mtu aliyevalia shati la rangi ya machungwa anachukua bidhaa kwa uangalifu kana kwamba anazingatia ubora. Kontena nyingine kadhaa zenye bidhaa tofauti zimetandazwa chini zikionyesha utofauti wa bidhaa katika eneo hilo la biashara.

Rafu ya duka imepambwa kwa vifaa vya chakula vya jumbla hasa karanga nafaka na mchanganyiko wa mbegu ikiwa ndani ya pipa vya plastiki vinavyomiminika moja kwa moja, kila chombo kina lebo ya pei na jina ya bidhaa ikirahisisha ununuzi wa kiazi unachoitaji tu, juu kuna bango kuna mimea midogo katika maboti boti inaoongeza uzuri wa mazingira na hizia za afya.

Sehemu ya duka la bidhaa za vyakula inaonyesha rafu zilizojaa chupa za juice ,soda, makopo ya mchuzi, mboga zilizohifadhiwa na bidhaa zilizofungwa kwenye maboksi kama supu na viungo mbalimbali. Kwenye sakafu kuna create ya buluu na alama ya duara inayoweza kuwa ishara ya umbali wa kijamii, kidokezo cha tahadhari ya kiafya Inayochukuliwa ndani ya duka hili.

Jengo hili la kibiashara inaonyesha biashara inaonyesha sura ya kisasa na yenye shughli nyingi eneo la chini lina duka kubwa maarufu ya Quickmart iliyo wazi kwa saa ishrini na nne kila siku na yenye nebo ya Fresh and Easen . Magari kadhaa yameegeshwa mbele yake yakionyesha shughuli ya ununuzi au watu walioko kazini.

Soko la kisasa linaonyesha mandhari ya kuvutia. Matunda na mboga kama ndizi, tufaha machungwa na mbiringanya zimepangwa kwa usafi kwenye vikapu na kreti za mbao zikitengeneza rangi zinazovutia macho na kutamasha na lishe bora. Nyuma kuna sehemu ya hoteli ishara ya huduma ya vyakula tayari na bidhaa za kuokwa kwa wateja wenye haraka au ladha ya kifamilia.

Rafu za duka zimejaa bidhaa mbalimbali za vyakula vilivyofungashwa kama vile cerelac kwa watoto, aina ya ngano, sizi na bidhaa zingine zenye bei kati ya shilingi mia moja thelathini hadi shilingi mia saba sitini. Maandishi ya bei yako wazi kwenye lebo za plastiki zilizoambatanishwa na rafu. Zikihakikisha ununuzi wa haraka na wa kuchagua.

Rafu ya duka imejaa mifuko ya chakula cha mbwa kutoka kwa chapa mbalimbali kama, Bravo, Life na Reflex, ikiwa na maandiko na picha za chakula cha mbwa juu. Baadhi ya mifuko imepangwa chini ya rafu ikiwa na rangi kama nyekundu, nyeupe na kahawia. Mpangilio huu unalenga wateja wanaotafuta lishe bora kwa mbwa wao wa nyumbani.

Bidhaa za maziwa zina mwangaza mzuri na bidhaa kama maziwa mtindi, vijibini na vinywaji vya maziwa vimepangwa kwa usafi na mpangilio mzuri. Mwonekano huu unaeta urahisi wa mnunuzi na kuonyesha utofauti wa bidhaa na maziwa sokoni.

Rafu za duka zimejaa bidhaa nyingi na chakula na vifaa vya nyumbani zikiwa chini ya bango lenye maandishi ya sizzling offers na nembo ya food plus . Mpangilio wa bidhaa unaonyesha mazingira ya biashara ya kisasa yenye msisimko wa mpunguzo na urahisi wa kuchagua bidhaa sokoni.

Mlango wa kuingilia kwenye duka la carrefour una bango kubwa lenye maandishi Welcome to Carrefour, na kaulimbiu ya bei nafuu. Ndani kuna ishara za matangazo kama promotion 317 na promotion mia nane na kumi na nane. Pamoja na kaunta ya haraka kwa bidhaa zisizozidi kumi. Mpangilio huo unaonyesha mazingira ya kisasa ya ununuzi mwenye mwangaza mzuri na urahisu wa huduma ya wateja.

Rafu kubwa zimejaa baiskeli za rangi ya miundo mbalimbali huku rafu za magari ya kuchezea zikiwa nyuma katika duka lililoangaziwa vizuri. Mpangilio unaonyesha mazingira ya biashara ya bidhaa za watoto na familia yanayopenda usafiri wa mitindo tofauti.

Hii ni sehemu ya kulipia bidhaa katika duka kubwa ambapo wateja wamesimama kwenye foleni wakiwa na mikokoteni iliyojaa bidhaa mbalimbali. Ishara ya kutoa kipaumbele kwa wajawazito, wazee na watu wenye ulemavu inaonyesha kujali usawa wa huduma huku wahuduma wakihudumia kwa haraka na mpangilio bora. Mfumo huu unaongeza ufanisi wa mnunuzi na urahisi wa mteja.

Safu ya mchele, viungo na pipi za kiarabu zimepangwa ndani ya duka la vyakula huku mabango ya matangazo yakining'inia juu na mhudumu akiwa kazini. Muonekano huu unaonyesha utajiri wa bidhaa kutoka tamaduni tofauti na unatoa uzoevu wa ununuzi wa kuvutia kwa wateja wanaotafuta ladha maalum.

Duka la Cleanshelf Freshmart linaonyesha mpangilio mzuri wa bidhaa kama: maji, juisi, mikate na vitafunio kwenye nambari tatu. Wateja wachache wanaendelea kununua katika mazingira safi na yaliyopangwa kwa ufanisi yakitoa uzoefu bora wa sokoni.

Muonekano wa ndani wa duka kubwa la vyakula umejaa mwangaza na mipangalio mizuri ya bidhaa. Kuna alama kubwa zinazoonyesha maeneo tofauti huku mikate na bidhaa za kuoka zikiwa mstari wa mbele.